Hapa ni hospitalini. Kuna boksi ndogo ambayo lina lina chupa ndogo za dawa za kutibu surua mumps kuna maandishi ambayo yameandikwa chini.

Hapa ni shambani mkulima huyu amevalia barakoa, amevalia glavu mkononi akiwa amezipiga kifaa ambacho kina dawa mgongoni ili aweze kupiga mahindi haya dawa hizo ili mahindi yakuwe masafi.

Hapa ni hospitalini ambapo madaktari wanasaidiana kusafisha meno ya mgonjwa huyu ikiwa wakiosha meno wanasaidiana wakiwa wawili.

Hospitalini ambapo kuna mama ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ili aweze kupokea chanjo daktari ameshika dawa hiyo mkononi akimpa mtoto huyo kupitia mdomoni.

Hapa ni hospitalini sehemu maalumu ya kuwekwa watu dawa, kuna boksii mengi katika chumba hiki, daktari ameshikulia dawa fulani mkononi akiangalia ama akikagua dawa hiyo.

Hapa ni barabarani ambapo barabara huu umefurika maji, kuna tuktuk ambazo zinapita katika maji haya na pikipiki ambayo ina beba mtu mwingine sehemu hii ina maji mengi.

Hapa ni hospitalini. Daktari ameshika sindano, na chupa ndogo ya glasi yenye dawa. Dawa hiyo ni chanjo.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna sindano juu ya meza. Kuna vidonge cha Dawa, kuna chupa ndogo ambayo ina dawa. Dawa hii ni ya chanjo ya Rubella mumps ,ugonjwa wa mapua.

Hapa ni hospitalini kuna madaktari wawili ambao wanasaidiana kung'oa mgonjwa huyu meno na mgonjwa amelala akiwa amefungua mdomo daktari akiwa amevalia barakoa.

Eneo hili ni hospitali ambayo ni hospitali ya Ahero. County hii kuna maji ambayo imefurika katika hopitali hii maji haya yamefurika hospitali hii.

Hospitalini na kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake alikijifungua na ili daktari akaweze kumdunga chanjo hilo. Hasa ni kwa panja. Kuna madaktari wengine ambao wamesimama nyuma ya daktari na wamama ambao wameketi wakingonja kwa chanjo hilo.

Hapa ni hospitalini wagonjwa wamelazwa kwenye kitanda maalum, wagonjwa hawa wako katika sehemu ya majengoni kuna mgonjwa ambaye amejifunika blanketi anaonekana akiwa na damu katika paja.

Hapa ni hospitalini. Daktari amemweka mgonjwa huyu huyu ambaye amelala akiwa amefungua mdomo, akiwa na miwani ambayo inazuia macho yake na anavaa hicho ambacho kimeelekezwa kwa mdomo wa mgonjwa.

Hapa ni mjini ambapo kuna watu wengi wakipita kwenye sehemu hii karibu na jumba kubwa na mwanadada ambaye ameshikilia barakoa mikononi akiziuzia watu barakoa.

Hapa ni hospitalini ambapo kina mama wamewaleta watoto kwasababu ya chanjo. Daktari anawachanja watoto hawa kwenye paja akitumia sindano wamama wengine wamepanga foleni wakiwa wameshikilia watoto na kadi zao mkononi

Kuna watu ambao wamezunguka jengo fulani. Nchi hii umefurika maji. Watu hao wanang'ang'ana kuzitoa vitu katika jumba hii.

Kuna mama ambaye anaosha mikono yake kwa tanki, amevalia barakoa na mtoto mdogo ambaye anamuangalia mama huyo akifanya usafi ama akiosha mikono yake. Kuna jumba liko kando hiyo, kuna watu ambao wako mbele la nyumba hilo.

Hii ni sehemu ambayo iko nje. Kuna watu wawili ndani ya hema hili. Mmoja wao akiwa ni daktari ameketi. Juu ya meza kuna chupa ambayo ina dawa ya kuosha mikono akiongea na mgonjwa ambaye ako na mtoto.

Hapa ni hospitalini, ambapo daktari amevalia koti la nyeupe. Kuna kijana ama mtoto ambaye ameketi chini, akingoja matibabu wa daktari.

Hapa ni hosipitalini ambapo kuna mama ambaye ameketi chini akiwa amevalia barakoa akidungwa sindano kwenye mkono wa juu na daktari akiwa amesimama.

Kuna kibuyu ndonge juu ya meza katika jumba hili. Chupa hili la plastiki, lina vidonge vya dawa. Vidonge hizo ziko zimewekelewa juu ya meza. Vidonge hivi ni vya colour ya nyekundu.

Hii ni sindano. Kuna chupa ambayo ina dawa; dawa hii ni chanjo ya polio. Imewekelewa juu ya meza. Kuna stethoskopu ambayo inapima, inapima.

Hawa ni madaktari wamevalia glovu, wamesimama kando na gari aina ya Nissan, wamevalia barakoa, mmoja wao akishikilia gari hilo anaonekana akifungua akitazama kamera.

Hapa ni hospitalini, hawa ni madaktari wa meno, mwngine amevalia glavsi akishikilia mzee ambaye ameketi chini, huyu ako na miwani, kuna simu na talakilishi kwenye meza.

Hii ni chupa. Chupa hili lina vidonge mia moja vya vya iron ina kipimo la.

Kuna watu wawili ambao wanajadiliana, kuna vyoo vyingi. Hapa ni shuleni wanafunzi wanajengewa choo, kuna sehemu ya kunawa mikono baada ya kuingia chooni ili kuweka usafi.

Hapa ni chumba maalum ya kuweka watoto wanapozaliwa . Chumba hili laitwa naseri , watoto ambao hawajafikisha kilo ambayo inahitajika wanawekwa sehemu hili ambapo kuna daktari wanaoangalia watoto hao kwa makini sana. Watoto ambao wamelazwa kitandani wakiwa wakiwa wamepewa gasi ya oxigeni na maji.

Hapa ni hospitalini kuna watu ambao wamesimama kuhudumiwa. Kuna mgonjwa ambaye ameketi daktari akiwa ameshikilia mdomo wake na mapuani akimfanyia matibabu.

Hapa ni hosipitalini, kuna madaktari watatu ikiwa wakifanya matibabu fulani mgonjwa akiwa amelazwa kwenye kitanda ambapo kuna tarakilishi kando yake ya kuona mgonjwa huyo sehemu ambayo anashida, hali yao wanaonekana kusaidiana.

Hapa ni hospitalini katika sehemu maalum la wamama ambao wamejifungua watoto ikiwa mama huyu ameshikilia mtoto mdogo mkononi akimwangalia. Amelala juu ya kitanda maalum hospitalini.

Kuna watu wengi katika sehemu hii. Watu wakiwa wameshikilia masimu yao yakipiga mapicha ama wakirekodi nyumba ambayo imeporomoka kwa majumba mengi ya ghorofa katika sehemu hii. Jumba hilo inakaa kuporomoka, imeporomoka.

Hapa ni hospitalini katika sehemu maalum ya kuchukua picha ya mwili ya mgonjwa. Mgonjwa huyu anaandaliwa ili aweze kuingizwa katika kifaa hicho cha kuchukua picha akisaidiwa na dakatri ambaye amemshikilia mikononi akiwa mgonjwa amelala juu ya kifaa hicho.

Kuna watu wengi ambao wamekuja kujionea ajali ambayo imetokea ,kuna lori la petroli, kuna kunalori mzima ambayo imeonekana kubondeka kulingana na ajali hiyo watu hawa wanaonekana kushangaa sana.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu amemshika mtoto wake mchanga kwenye sehemu maalum ya kuweka mtoto huyo. Mtoto huyo ana bandeji mbili mkononi sehemu ambayo dawa hutumika kudungwa.

Hapa ni hospitalini kuna mama ambaye ameleta mtoto kuja uchanjo, mama huyo ameshikilia mtoto, mtoto anaonekana kuchanjwa akilia kunao mwingine ameketi kando yake akingoja chanjo. Daktari ameshikilia sindano amevalia barakoa ...

Hapa ni hospitalini. Kuna madaktari wawili ambao wanaona mtoto ambaye amewekwa kwenye sehemu maalum akipewa chakula.

Hi ni dawa, dawa hii Iko kwenye glasi chupa ya glazi ndogo ni chanjo ya rupella virus Kuna sindano karibu na dawa hii.

Kuna wanawake watatu ambao wawili wameketi, mwengine ameshikilia kitambaa mkononi. Kifaa hicho kinatumika na wanawake kama hao na furaha.

Hapanni hospitalini ambapo anamchanja mgonjwa huyo na sindano katika sehemu ya mkono wa juu, mgonjwa huyu ana barakoa na saa mkononi, akimtazama daktari ambaye anamchanja.

Hii ni boksi tatu ina vidonge vya dawa. Dawa hizi ni za kutibu wagonjwa ambayo wana ugonjwa mwilini kama vile homa.

Hapa ni hospitalini. Daktari anamchanja mgonjwa katika sehemu yake ya mkono wa juu, daktari amevalia barakoa na mgonjwa pia amejifunga shanga na leso . Mgonjwa huyo ni maasai amevalia barakoa pia.

Hapa ni hospitalini, daktari ameshikilia mgonjwa, mgonjwa amepanua mdomo ili daktari aweze kuing'oa jino ambalo linauma mgonjwa. Daktari ameketi na mgonjwa amelala, daktari amevalia barakoa amevalia gloves

Hapa ni hospitalini, ama sehemu maalumu ambayo imejengwa mapema. Kuna watu ambao wamepanga foleni. Dakitari ameshikilia, dawa kwenye chupa na akitoa dawa hizo akitumia shindano, ili aweze kuchanja wagonjwa, ambao wamevalia barakoa wamepanga foleni.

Hii ni kibuyu. Kibuyu hii ina dawa ya wagonjwa wenye ugonjwa wa kifafa. Dawa hii inatibu ugonjwa mtu anapopata kifafa.

Hapa ni hospitalini katika sehemu maalum ya kufanyisha wagonjwa mazoezi. Mgonjwa huyu amelala kitandani akiwa amevalia barakoa, daktari wa mazoezi akiwa amemshikilia mguu.

Hapa ni chumba cha wagonjwa mahututi, hapa ni sehemu wagonjwa ambao wamelemewa kupita kiasi wamewekwa ili kuangaliwa kwa makini na madaktari kuna mgonjwa ambaye ameekelewa oxygen akisaidiwa na daktari kwenye kitanda.

Kuna wanawake wawili ambao wamebeba maji mgongoni kwenye mapipa. Mama aliye nyuma amebeba mtoto tumboni. Amefunga na leso. Eneo hili linakaa jangwa, kuna shida la maji eneo hili.

Hili ni chupa ndogo la glasi. Chupa hili liko na dawa ya vitamini D3. Dawa hili linadungwa katika mshipa wa damu ama misuli. Inafanywa katika njia zote mbili.

Haya ni madawa, madawa haya yako kwenye chupa mbili na moja ya Klez dawa hizi ni chanjo.

Daktari ameshiklia sindano na chupa ndogo ya glasi ambayo lina dawa. Dawa hili ni chanjo la kuchanja wagonjwa, wenye ugonjwa unasumbua.

Sehemu hii ni ya kuuzia dawa ya kienyeji ,kuna dawa aina mingi za miti tofauti tofauti ,kuna chupa, kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa zimeandikwa , zimeandikwa kwenye ukuta dawa.

Hapa ni hospitalini kwenye sehemu ya huduma ya kwanza. Kuna madaktari na kuna watu hao wa huduma ya kwanza. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Watu hawa wanajadiliana swala fulani.

Hii ni boksi na dawa zenye ziko kwenye glasi ,chupa za glasi ndogo minne. Kuna mtu ambaye ameshikilia dawa hiyo kwa mikono dawa hizi ni chanjo ya ugonjwa wa measles .

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda hii ambapo mgonjwa huyu ana majeraha kichwa ambapo amefungwa bandeji kwenye sehemu yake ya kichwa na nyingine mkononi.

Kuna watu wengi kwenye uwanja huu. Nyuma yake kuna chumba kuu. Sehemu hii inakaa hospitalini. Watu hawa wamevalia barakoa na wakiwawameshikilia vijiko vya kufanaya usafi. Leo ni siku ya kufanya usafi katika sehemu hii.

Hii ni boksi mbili, ziko juu ya meza. Hapa ni hospitalini, lina madawa kwenye chupa ndogo za gilasi. Kuna sindano na dawa hizi ni za kutibu ugonjwa wa surua.

Chupa hii ina boksi lake na nyeupe pia. Chupa hili lina vidonge vya iron ambazo ni za rangi ya nyeusi, zina vidonge mia moja na ishirini.

Kuna chupa nyeupe ambalo lina vidonge vya rangi ya nyeupe pia. Dawa hizi ni za vitamini. Zinakuza mifupa mwilini.

Hapa ni hospitalini, siku hii ni siku ya ugonjwa wa meno ,madaktari wanapeana matibabu bure.

Hii ni moto ,ni moto kubwa ambayo imewaka ,imewaka katika sehemu ambayo kuna machumba mengi ambayo yanateketea katika moto huu. Kuna moshi manyumba haya yanateketea sana.

Kuna boksi juu ya meza kuna maji kuna vidonge vya dawa juu ya meza hilo, boksi hili ni la dawa dawa hizi niza mgonjwa.

Hapa ni hosipitalini, kuna madaktari wawili ambao mmoja anakaa kumshika mgonjwa mapuani mwingine akiwa amevalia saa machoni hili aweze kuangalia mgonjwa vizuri amevalia gloves mkononi.

Hapa ni hospitalini, daktari ambaye anamngoa meno, alikuwa anamtolea mgonjwa huyu meno mbaya kilichomsumbua muda, kwenye uso huonekana kufungua mdomo, daktari anashikilia bandeji.

Hii ni chupa ambayo ina vidonge vya dawa, ni ya vitamin D inaguza mifupa ya binadamu ukitumia. Zina vidonge vya rangi yenye kijani kibichi

Kuna mtu ambaye ana boti, boti hili amebeba vitu malazi, sehemu hili lina maji mengi, mtu huyu amesimama kwenye boti hilo ili awezenkusafirisha mizigo hiyo kwenye sehemu nyingine.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari na kuna mgonjwa. Daktari huyu ni wa meno anaelezea mgonjwa kuhusu meno kwa kushikilia kifaa ambayo inatumika hosptalini na inafanana kama meno amevalia nguo ya nyekundu.

Hapa ni nyumbani, wama hiyu kwa majumba haya ni majumba ya mabati, mama huyu anafanya usafi akiwa amechuchumaa akiteka majinkwa mfrejii huu ambao umeanikwa kwenye kamba.

Hapa ni shambani. Hapo mimea hupandwa. Kuna miwa ambazo zimepandwa katika shamba hili. Mkulima ananyunyuzia dawa mimea hizi. Dawa hizi inasaidiya kukuza mimea.

Kuna mtu ambaye amesimama akinyoosha mkono, nyuma yake kuna sehemu maalum ambaye yamefunguliwa kwenye mfereji ya njano. Kuna tanki makubwa matatu ,sehemu hii imepata maji kutokana na kampuni hili.

Hapa ni hospitalini, daktari anamchanja mtoto kwenye pacha lake mama anamshikilia mtoto kwa juu yake akiwa amevalia barakoa, daktari akiwa anamchanja kama amesimama.

Kuna mtu ambaye amevalia kifaa cha njano amebeba kifaa fulani mgongoni ambalo kifaa hilo lina dawa anatembea katika sehemu ambayo imefurika maji. Jamaa huyu anaonekana kuwa daktari kijijini ambaye anapeana chanjo.

Hapa ni hospitalini, daktari huyu amejifunga kabisa. Amevaa barakoa, amevalia kifaa maalum kichwani, amevalia glavu. Juu ya meza kuna madawa.

Hapa ni hosiptalini, ambapo kuna daktari ambaye ameshikilia sindano mkononi, kuna mzazi ambaye ameleta mtoto achanjwe, amemshikilia mtoto huyo vizuri ili daktari aweze kumdunga sindano, mama huyu amevalia barakoa.

Hii ni mkebe ambayo ndani yake kuna tembe ya dawa, dawa hizi huwa kama zinazokuza, zinazokuza mwili kulingana na maandishi ambayo imeandikwa "caecicasium".

Kuna watu wawili ambao wamevalia jezi zao, wamevalia nguo za kufanya usafi , watu hawa wawili wanazisanya mapipa katika sehemu hili ili kuzingatia mazingira yawe safi, kuna pikipiki ambayo imebeba mtu, kuna majumba.

Hii ni chupa ya glasi yenye dawa. Kuna sindano. Dawa hii ni aina ya chanjo. Imeandikwa Measles au mumps, rubella . Dawa hii ni ya kuchanja watu wenye ugonjwa hio.

Hii ni boksi, boksi hili lina dawa za tembe, dawi hii inatibu homa, lina tembe tatu.

Hapa ni barabara. Barabara hii kuna maji mengi ambayo yametapakaa. Kuna watu ambao wanatembea wakiwa na mwavuli kwa sababu ya kujikinga mvua huku magari katika barabara, kuna tuktuk, kuna ua kando ya barabara na kuna miti.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye boksi hii. Ina vidonge vitatu. Dawa hii ni ya kutibu ugonjwa mwilini kwa mfano mtu ambaye ana homa anawezatumia dawa hii.

Hapa ni hospitalini mama huyu amesimama anamwona mtoto wake ndani ya chombo maalum ambayo imetengewa watoto wadogo ambao hawajafikisha kilo ya kukaa na mama sehemu hiii imetengwa maalum hospitalini ya watoto wadogo.

Kuna mama ambae anaonekana kuwa na furaha akinawa mikono kwenye sehemu maalum ambaye imetegenzwa hili kutoa maji masafi ,sehemu hili inaonekana kuwa changa ambapo hakuna maji. Mama huyu amefurahia sababu amepata maji.

Hapa ni hospitalini ni sehemu maalum pa kufanyisha wangonjwa mazoezi. Mgonjwa huyo ameketi kwenye kiti, vifaa viwili vya kufanya mazoezi mkononi kwa daktari ambaye anampa mawaidha na maagizo kulingana na mazoezi haya.

Hapa ni kijijini, kuna choo ambayo imejengwa na matofali kando ya choo hicho kuna tangi ya nyeusi, ambayo ina maji ya kusafisha sehemu hii ya choo, kuna miti mingi.

Hii ni moto kwenye msitu, hii ni mwezi wa ukame katika sehemu hii. Kuna miti ambayo inaonekana kushikwa na moto, kuna moshi.

Dada wawili ambao wanachota maji, ambako wamevalia barakoa wanachota maji na mandoo wakimwanga nje. Nyumba yao imefurika maji wanajaribu kuichota maji haya wakimwanga nje, kupitia mlango kuu.

Haya ni madawa, dawa haya yamewekwa kwenye chupa za glasi ndogo dawa hizi ni chanjo ya manjano ambayo yanatumika kuchanja watu ambao wako na ugonjwa huo.

Hapa darasani wanafunzi wameketi katika madawati juu ya madawati yao wakiangalia mwanafunzi aliye mbele yao akiwaelezea jambo fulani. Walimu amevalia barakoa, amesimama mbele pia, akisikiza mwanafunzi wake akiwaeleza wenzio kuhusu kuzungumza.

Kuna watu wanasimama mbele ya majumba mawili. Jumba moja ambalo lina tangi kubwa la maji. Watu hawa wanaonekana kupanga foleni ya maji. Sehemu hii ni sehemu hili ambapo watu wanakuja kuzichukua maji ama kuichota maji.

Hii ni mkebe ambayo ina kifuniko ya rangi ya nyeupe, mkebe hii imechorwa mti, mti huo ni wa mwarubaini, ina dawa ya kienyeji.

Watu watatu, wengine wawili ni madaktari. Kuna mzee ameketi chini. Nesi akishikilia kifaa ambacho analekeza kuingiwe kwenye masikio ya mzee huyu, anaoshwa masikio. Anashikiliwa na mwanaume mmoja ambaye ni daktari.

Hapa ni shambani, mkulima huyu amebeba kifaa cha kunyunyizia mimea dawa, amejifunga vizuri, ili sawa hizo zisijize zikamuingia mapuani na ina kifaa refu ili dawa iweze kutoka.

Kuna watu wengi. Watu hawa wengi wakiwa wamevalia barakoa. Kuna wanawake watatu, kuna mzee moja ameketi nyuma akishikilia simu yake mkononi. Kuna kitabu, kuna chupa ambayo ina dawa ya kusafi mkononi. Na mzee moja ambaye ameketi ameshikilia kitabu.

Haya ni machupa manne yenye vidonge vya dawa. Dawa hizi ni za virutubisho zinakuza mwili.

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo imechorwa sehemu za mwili, tumbo, kuna figo kuna maini.

Kwenye picha hii naona watu wawili, moja wao akiwa ni daktari, mwingine akiwa ni mgonjwa. daktari anachanja wawili wako na barakoa. Hapa ni hospitali.

Katika Picha Ili Kuna mikebe minne. Ya nyeupe ilioandikwa kwa rangi ,na meusi Kuna dawa katika mikebe hili, dawa hiyo ni ya chugwa.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna watu wengi wamevalia barakoa wamepanga laini, wamepanga foleni, huku daktari ambao anawachanja wagonjwa hao.

Hapa ni hospitali haswa kitengo ya wagonjwa mahututi wana wanawekwa kwenye kituo hiki kuna madaktari wawili ambao wanamuangalia mgonjwa huyu mwengine akisafisha mdomo akiwa amewekwa na machine .

Hapa ni hosipitalini, hapa kuna daktari ambaye anachanja mtoto, mtoto huyu amesimama anaonekana kulia kwa uchungu wa sindano, daktari mwingine ambaye amemshikilia, amemshikilia kichwani mtoto huyu atulie apate kudungwa sindano.

Tunaona ng'ombe hapa wako mnandani, kuna daktari wa mifugo ambaye amejivalisha barakoa kabisa ameingiza kifaa cha kupima joto mapuani ya ng'ombe.

Hii ni nyumba cha watoto ambao hawajafikisha kilo ambayo inaitajika, sasa watoto Hawa wamewekwa katika jumba maalum hospitalini ambao wanazaa ambayo madaktari wanakuja kuwalisha iliwaweza kufika kilo.

Madaktari watatu ambao wanasimama. Kuna mgonjwa ambayo ameketi akishikilia kifaa maskioni, mama huyu anasafishwa maskio. Madaktari wameshika pipu ya maji, wakitia maji kwenye maskio ya mama ili isafishwe.

Hapa ni hospitalini, ambapo naona mitungi ya gesi ya oksijeni ambayo inatumika hospitalini inabebwa na wafanyakazi wa hospitalini. Wamevalia barakoa wanapeleka katika chumba cha wagonjwa.

Kuna madaktari watatu na mgonjwa mmoja ambaye anasaidiwa kusafisha masikio kwenye hospitalini. Na inaonekana ni siku ya kusafisha masikio. Ninaona ameshikilia mfereji ambayo inaingia kwenye kwenye maji.

Katika Picha hili, katika Picha hili Kuna, Kuna... dawa kwenye mikibe ya rangi ya nyeupe .Ni madawa zinazo tibu magojwa katika sehemu za Siri . Inajulikana kama ...

Hapa ni hospitalini, daktari ameshikilia mtoto huyu, akiwa na furaha amevalia barakoa, kuna kitu ambacho kinafunika nywele ilikuweka usafi, anaoneana kumshika mtoto huyu na mkono wa kushoto.

Katika Picha hili Kuna wanafunzi watatu . Kuna mwalimu . Wanafunzi Hawa wanateka maji kwenye Tangi la manjano na kijana , mwanafunzi mmoja ambaye ameshikilia akipanga foleni ya maji. Kuna wasichana wawili wote wakipanga foleni ya maji wakiangaliwa na mwalimu.

Hapa ni hospitali mtoto anapewa dawa mdomoni mama akiwa amemshikilia mtoto huyo daktari anampa dawa.

Hizi ni chupa zilizo na vidonge vya vitamini. Ina aina mingi za vidonge. Kuna nyeupe, kuna ya manjano

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo ina vitamin . Vitamin ya kumeza na inayokuza meno yawe mazuri na pia ni mzuri kwenye mwili.

Picha inaonyesha mazingira ya ukame katika mbele ya picha Kuna mzoga wa nyama uliokufa labda kutokanana ukame au njaa, Kuna watu wawili ambao wanaotembea katika ukame huu.

Hapa ni darasani ambapo kuna mwalimu ambaye ameambia wanafunzi washikilie picha kila mtu mkononi wakiwa wamenyanyua picha hilo wakiwa anaelezea.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna madaktari wawili ambao wamevalia barakoa na kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu ana shida ya meno na amelala akiwa anakiangalia juu huku amefungua mdomo. Daktari amechukua kifa anaangalia meno hiyo akisaidiwa na daktari.

Naona watu wawili ama wanne ambao wamevaa barakoa. Wawili wakinawa kwenye maji. Kuna nyumba Kando yao . Naona mimea na mifuko ya chakula ya kuku .

Naona watu wengi wanajadiliana kuhusu jambo fulani. Hawa watu ni waelimishaji wa jamii kuhusu afya ya watu kijijini.

Hawa ni wasichana watatu ambao wanaonekana kuwa na furaha sana baada ya kucheza michezo wao wa matope ambao mkono wao unaonekana kuwa chafu sana. Wanakaa kukanda udongo. Kila mtu anaonyesha mkono yake ambayo imepakwa na udongo.

Kuna watu wengi wana mapipa, wilibaro, kuja kuiteka maji kwenye kisima hili, iko kwenye kisima, kuna manyumba, mabati.

Katika picha hili naona kuna kibuyu na mikebe yenye dawa ndani yake, inaonekana imebeba dawa ambayo inasaidia kukuza mifupa na.

Hapa ni hospitalini. Daktari anamuona mgonjwa sehemu za macho kama mgonjwa ana shida. Ukutani kuna sehemu za mwili, kuna macho, kuna shingo, kuna tumbo na sehemu mengi. Daktari amevaa miwani. Mgonjwa amesimama kwa kifaa cha kuona macho. Anashikilia gloves kwenye mikono.

Hapa ni hospitalini. Daktari anapima mtoto kifuani na kifaa cha kupima kifua. Kuna mama ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ili kuonekana kama ako na shida kufuani.

Hapa ni sehemu ya kuchota maji kuna mwanamke mmoja ambaye anateka maji kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa anangonja foleni la maji ili aweze pia kuchota kuna mitungi mengi kuna chumba maalum na tenki la maji katika pa la nyumba hilo.

Haya ni madawa ambayo yako kwenye mkebe wa nyeupe, dawa hizi zinaonekana ni za kusisimua misuli na mifupa katika binadamu.

Kuna mama ambae anaonekana kupanga foleni ya maji kwa mapipa ambazo zimepangishwa foleni kungoja maji kisimani. Eneo hili linakaa kuwa na shida ya maji. Kuna watu ambao wameketi chini, kuna nyumba kuna miti kuna watoto ambao wamesimama wakingoja maji katika foleni

Huyu ni Daktari . Katika Picha hiii Kuna wagojwa , wengine wamekaa wakiwa wakingoja matibabu . Daktari huyo ameshikilia sindano , akivuta dawa kwenye, kwenye klensi kadogo kwenye kuchanga ya dawa Ili aweze kuhudumia wagojwa kwa kuwadunga sindano.

Kuna sodo mezani ambayo ni sita . Kuna mwanamke ambaye ameshikilia sodo hizo. Inaonekana ni siku ya sodo duniani ambapo anataka kupea wasichana sodo hizi.

Huyu ni daktari, ameshikilia chanjo na sindano katika mkono wa kulia. Chanjo hili linasaidia mwili kukuza mwili kulingana na ugonjwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu wawili moja wao akiwa ni daktari amevalia barakoa. Mama akiwa ameshikilia mtoto mchanga mkononi. Nasi akimchanja mtoto huyu akitumia sindano.

Watu hawa wanafanya jaribio la dawa ya kuosha chooni, kuna mtu ambaye amevalia suti. Watu wengine wakitazama jaribio hilo la dawa la kuosha chooni ambapo wameitengeneza kifaa ambayo inakaa inatumika chooni, mwenzake akimwagia maji mwingine akisugua chombo hicho.

Hii ni friji ndogo ambayo inatumika kuhifadhi dawa hizi wakati madaktari wanapeana chanjo katika kijijini. Ina chupa ndogo ndogo, ambazo zina dawa hizo ,ina vipande vya barafu ambayo inatumika kuhifadhi dawa hizo katika hali hio.

Hii ni dawa, dawa hizi ni za chanjo, kuna shindano, kuna mikebe ya rangi meupe matatu, ku...

Eneo hili lina maji mengi ambayo yamefurika, kuna watu ambao wanapita katika maji, maji haya kuna gari ambalo linaonekana kwenye maji hayo, kuna mtu ambaye anasukuma pikipiki ndani ya maji haya, kuna waemdeshaji baiskeli katika maji haya, kuna majengo nyuma ya picha hili.

Hapa ni kiwanda cha kutengenezea barakoa hapo kuna watu ambao wanshona wameketi katika cherehani ya stima. Wamevalia barakoa na barakao zingine zimepangwa juu ya meza. Kuna mama mwingine ambaye ameketi akifanya kazi hiyo ya barakoa.

Haya ni dawa za kienyeji ama miti shamba, dawa hizi zilkuwa zinatumiwa na kina babu zetu zamani, zilkuwa zinasaidia kutibu magonjwa za mwili haswa tumbo.

Huyu ni nasi ako sehemu ya kuwaweka watoto ambao bada hawajafikisha kilo. Nasi huyu anaonekana kumfunikia mtoto huyu vizuri ili asiweze kupata upepo.

Hapa ni hospitalini ambapo huyu daktari ni wa meno hufanyia kifaa ambacho inasaidia kuona meno ya mgonjwa ambaye ana uhakika. Mgonjwa amelala akiangalia juu akifungua mdomo ili daktari aweze kumsidia kungoa jino hilo.

Hapa ni hospitalini, daktari anamtolea mgonjwa dawa ya meno ambayo yanauma. Mgonjwa huyu amefungua meno akiwa amelala akiangalia daktari. Daktari amevalia barakoa ameshikilia vifaa viwili akiingiza kwenye mdomo.

Hapa ni hospitalini, daktari ameketi chini akishika mgonjwa mkononi. Mkono za mgonjwa huyu zinakaa kuwa na upele. Daktari anazishika kuziona ili aweze kumpa dawa. Daktari anavalia glavsi mkononi. Mgonjwa anakaa kuwa na uchungu ameweza kukunja mkono.

Kuna manyumba mengi ambayo yanakaa kubomolewa. Kuna kijana mmoja ambaye amesimama, anaonekana kuwa na shida ambalo alikuwa akiishi nyumba hili. Nyumba hizi zinakaa zimebomolewa na serikari, imejengwa katika pahali ambayo haifai.

Hapa ni kijijini ambapo kuna watu ambao wanatembelea kwenye maji sehemu hili imefurika, kuna majumba ya matope. Sehemu hii inakaa kuwa changa, kuna manyumba mengi, kuna mtu aliye mbele akitembea.

Hapa ni mahabara ambapo mtu huyu anafanya utafiti kulingana na sampuli hizi ambazo anazo. Amevalia barakoa, amevalia koti nyeupe

Hapa ni hospitalini , mzee huyu amevalia barakoa , amekuja kupokea chanjo ,nasi , madaktari wamemdunga chanjo mgonjwa huyu anaonekana kushikilia badeji kwenye sehemu aliyodunga sidano.

Kuna mkasa mkubwa wa moto. Kuna wazimamoto wawili ambao wanajaribu kuzima moto hili kwenye msitu huu. Moto huu ni mkubwa sana na wamelemewa na watu wawili wamejaribu kuizima lakini moto ule mkubwa umechoma na umeshika kwenye majani makavu na nyasi.

Hapa ni hosipitalini, katika kituo cha kufanya mazoezi. Kuna madaktari watatu na mgonjwa mmoja ambaye amefungwa kifaa fulani kiunoni akishikilia viuma viwili ili aweze kusimama. Mama huyu ni wakati wa kufanya mazoezi

Kuna watu, watu hawa ni akina mama ambao wameketi chini. Kuna mmoja ambaye anaonekana kutengenezwa nywele na mama mwenzake ameshikilia kifaa mkononi ya chuma anaonekana kumtengeneza mama huyu nywele.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mwanamke ambaye ameketi chini ,daktari akiwa akimchanja katika sehemu yake ya mkono wake wa juu wa kushoto ,mwanadada huyu amevalia miwani na barakoa.

Watu hawa wako sehemu ambayo wamejenga hema. Ni siku ya kuchanja watu hawa wagonjwa. Kuna msichana ambaye ameketi akichanjwa na daktari. Msichana huyu amevalia barakoa. Achanjwa katika sehemu mkono.

Kuna watu wengi ambao wamevalia valia mavazi ambao wameonekana kuwa Wa kambuni Moja kila mtu ameshikilia kiti katika mkononi akifungua kiti hiyo ambalo linaamka kuwa mpya katika karatasi.

Kuna watu wawili , mmoja akiwa ni mama mwingine akiwa ni mtoto, wamejifunikia barakoa. Mama akumwagia sabuni mtoto huyu ili aweze kuinawa mikono katika tangi hilo la maji ili mikono yake iwe safi.

Kuna mtu, mwanadada mmoja ambaye ameshikilia mtungi la maji la kuzima moto, nauzima moto ambao umewaka katika jiko hili, mbele yake kuna shamba, amesimama kwenye sehemu ambayo magari yametengezwa.

Hawa ni watu wengi wameshika vifaa, vifaa zinakaa simu mkononi. Wanakaa kupigwa picha. Watu hawa wanasaidia madaktari kule kijijini.